Kuna misitu yenye miti mirefu na mifupi, rangi ya kijani. Pia, kuna nguzo refu iliyonyooka yenye rangi nyeupe. Nguzo hii ina vishikio kadhaa ambavyo vinaonekana kushikilia nyaya mbili. Kuna anga rangi ya bluu na mawingu nyeupe. Kuna mwangaza ishara ya kuwa ni mchana.